Mikono ya mtaalamu wa afya iliyovaa mifuko maalumu, huku akiwa ameshika kinyago kinachofanana na taya lenye meno, pamoja na kifaa maalumu kinachotumika kutoa huduma za matibabu.

Mgonjwa aliyelala akiwa amefungua kinywa chake, pamoja na waatalamu wa afya waliovaa barakoa wakitumia vifaa maalumu vilivyopo mikononi mwao, kwaajili ya kutoa huduma ya matibabu ya meno.

Mgonjwa aliyenyoosha kidole chake kuelekea kwenye kinywa alichokifungua, pamoja na mtaalamu wa afya aliyeshika vifaa maalumu mkononi kwa ajili ya kutoa huduma ya matibabu ya meno.

Nyasi fupi, mikono ya watu iliyoshika chini kuzunguka mti mdogo wenye majani ya kijani kwa ajili ya kutunza mazingira.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uwanja wenye nyasi fupi pamoja na wanafunzi waliovaa sare, wakipanda miche midogo ndani ya mashimo, kwa jaili ya kutunza mazingira.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, tambarare yenye nyasi fupi, wanafunzi waliovalia sare wakiwa wanapanda miche midogo kwenye mashimo kwa ajili ya kutunza mazingira.

Miti yenye rangi ya kijani, mwanaume aliye ndani ya gari la bluu akitoa chupa za plastiki nje kwa ajili ya kutunza mazingira.

Magari ya wagonjwa yaliyo nje, kundi la watu waliosimama pamoja na waliokaa wakisubiri huduma za matibabu kutoka kwa wataalamu wa afya waliopo hospitalini.

Wataalamu wa afya waliofunika nywele zao, na kuvaa barakoa, wakiwa ndani ya chumba chenye mashine za kisasa, huku wakishirikiana kutoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa.

Mgonjwa aliyekaa kwenye kiti ndani ya chumba pamoja na mtaalau wa afya akitumia kifaa maalumu kwajili ya kutoa matibabu.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe, akiwa amesimama mbele ya ukuta, huku akiwa tayari kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa.

Kundi la wataalamu wa afya waliofunika vichwa vyao na waliovaa barakoa na mavazi maalum, wakiwa ndani ya chumba chenye mashine za kisasa wakishirikiana kutoa huduma za matibabu kwa mgonjwa.

Meza ndogo, mapazia yaliyofunguliwa, kundi la wataalamu wa afya wakike kwa wakiume waliosimama pamoja na waliokaa kwenye viti vilivyotegenezwa kwa mbao, kwaajili ya kutoa huduma za afya.

Mtaalamu wa afya aliyesimama mbele ya ukuta, akiwa amevaa koti jeupe kwa ajili ya kutoa huduma za afya.

wataalamu wawili wa afya waliovaa mavazi ya bluu, iliyokolezwa wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye mashine za kisasa, zinazotumika kutoa huduma za matibabu.

Kabati iliyogawanywa kwenye vyumba ikiwa na vitabu vya aina mbalimbali pamoja na mtaalamu wa afya aliyekaa, huku akiwa na kifaa maalumu mabegani mwake akitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu.

Mtaalamu wa afya aliyesimama mbele ya ukuta, akiwa ameweka mikono nyuma na kuvalia mavazi yenye rangi ya bluu bahari, akiwa tayari kutoa huduma za matibabu.

Mgonjwa aliyefungua kinywa chake pamoja na mhudumu wa afya aliyeshika vifaa maalumu mkononi, huku akitoa huduma ya matibabu ya meno.

Wataalamu wa afya wawili wenye jinsia ya kike walio simama mbele ya ukuta na kuvalia mavazi maalumu, wakiwa tayari kutoa huduma za afya.

Mashine za kisasa wataalumu wa afya waliovaa mavazi maalumu pamoja na barakoa, wakitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa ndani ya chumba.

Mtoto mchanga aliye ndani ya mfuko wa bluu, unaoning'inia kwenye mzani, ulio kwenye mlingoti uliotengezwa kwa mbao, kwa ajili ya kupima uzitona matibabu.

Watoto wadogo wa chekechea waliopanga mistari na wakiwa wamevalia sare za shule. Pamoja na wataalamu wa afya waliovaa barakoa wakitoa huduma za matibabu. Huku wakiwa ndani ya banda lililojengwa kwa mabati.

Kifaa cha kisasa kwa ajili ya kupiga picha, mama aliyekaa akiwa amebeba mtoto mchanga, pamoja na mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa akitoa huduma za matibabu.

Chupa iliyofungwa kwa mfuniko na kubandikwa karatasi lenye rangi ya kijani na maandishi juu yake, yenye dawa za asili ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa kopo, ndizi za njano, nanasi lenye majani ya rangi ya kijani kibichi na maua; kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo hutibu magonjwa mbalimbali.

Chombo kilichotengenezwa kwa mbao kikiwa na rangi ya kijani kibichi juu yake kwa ajili ya kutengenezea dawa za asili, ambazo hutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Mikono ya mtu mwenye asili ya kizungu, vyombo vikubwa na vidogo, vilivyojaa dawa za asili, kwa ajili ya kutibu, magonjwa ya aina mbalimbali.

Chupa ndogo ya nyeusi iliyofungwa kwa mfuniko ikiwa juu ya mikono yenye dawa za asili ndani, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Mmea uliozaa matunda, wenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo hutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Chombo kilichotengenezwa kwa mbao, chenye dawa za asili zilizo katika vidonge, vyenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Wateja, chupa nyingi ndogo zenye mifuniko ya rangi nyeupe na kijani zilizofungwa, zikiwa na dawa za asili ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Boksi lenye rangi ya kijani, maandishi na picha ya mwanamke mbele yake lililo na dawa za asili, ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.